Sehemu ya choo iliyosafishwa vizuri tayari kwa ajili ya matumizi, kukiwa kuna kontena kwa ajili ya kutunza uchafu, eneo hili hutumia kuja kufanya haja ndogo na haja kubwa ambapo husaidia utunzaji wa mazingira.